Hili ni bango la anziano insurance agency. Pale kuna mchoro wa nyumba na maandishi ambayo yanasoma domestic home insurance. Pia pale kuna nambari ya usaidizi iliyowekwa pale.

Haya ni matunda na mboga. Matunda haya yanaonekana kuwa yenye rangi tofauti. Kuna matunda yenye rangi ya nyekundu na kuna matunda yenye rangi ya kijani, pia mboga hizi zinaonekana kuwa yenye rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni kwenye maegesho humu mna jumla ya magari saba, magari haya yana rangi tofauti tofauti na muundo tofauti pia nyuma ya magari haya kuna jumba kubwa lililo andikwa Car lokers.

Humu ni kwenye duka la magari, ambalo kuna muuzaji na wanunuzi, muuzaji anaonekana akiwaeleza wanunuzi kuhusu magari tofauti tofauti yaliyoko pale wanaonekana wakiwa wametabasamu .

Hili ni bango. Bango hili ni la Shimini Insuarance Company. Bango hili linaonekana kuwa na mchoro wa mtu aliyeketi, aliyeumia. Pia bango hili limeandikwa your safety our priority .

Hili ni bango la Shiminth insurance company . Bango hili Lina mtu aliyeonekana Yuko katika maumivu. Bango hili Lina maandishi ya kimombo inayosema Your safety our priority .

Hii ni ndizi, ndizi hii inaoekana kuwa imeivaa vizuri, ndizi hii inaonekana kuwa ya sehemu mara sita, pia ndizi hii inaonekana kuwa ni fupi fupi.

Humu ni kwenye maegesho ya magari, pale kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa pale, kwa mbali kuna miti mirefu iliyomeeshwa pale na pia kuna nyasi ya kijani iliyomea pale.

Hili ni duka la mpesa, pale kunaonekana kuwa na watu walioketi nje ya duka hili wakipiga gumzo. Pia kuna chupa mbili ya maji inazoonekana ikiwa na mipira iliyoangikwa pale.

Hiki ni kibanda , kibanda hiki ni cha matunda na mboga pale mna nyanya zilizoiva vizuri pia kuna vitunguu vya maji kuna majina na pia kuna matunda ya mengine kama machungwa ndimu na mengine.

Hili ni noti la shilingi elfu moja ya Kenya .Kwenye noti hili kumeandikwa banki kuu ya Kenya ,pia kuna, michoro unao onekana pale. Noti hili lina rangi tofauti tofauti.

Humu ni kwenye soko, pale kunaonekana kuwa na shanga na pia mavazi yaliyotandikwa pale kwa umbali pia kunaonekana na mabegi ya kusongwa yaliyoonekana pale pia kunaonekana kupangwa kwa mpangilio.

Haya ni magurudumu, magurudumu haya yamo sakafuni, magurudumu haya ni manne. Pia yanaonekana kuoshwa kutumia maji yaliyo na shanikizo iliyo ya hali ya juu.

Hii ni speedometer ya gari. Speedometer hii ina nambari kuanzia sufuri hadi Mia mbili sitini. Pale kando kuna taa iliyowekwa ya rangi ya nyekundu. Pia, kando ya speedometer hii inaonekana kuwa na rangi nyeusi.

Hii ni kibali cha biashara, kibali hiki kina rangi ya nyeupe na kijivu, pia kibali hiki kina muhuri wa kenya, kibali hiki kina maandishi yaliyo andikwa kwa lugha ya kimombo.

Hii ni simu ya mkononi. Simu hii inaonekana kuwa imewashwa. katika menu ya simu hii kunaonekana kumeandikwa send money , withdraw cash, buy airtime ,loans and saving, lipa na m-pesa .

Humu ni sokoni. Sokono humu kunaonekana kuchuuzwa mananasi, tikitiki maji, papaya na pia kuna kreti ziliko pale. Pale kwa mbali kunaonekana kuwa na mahindi yaliyochuuzwa pale.

Hili ni bango, bango hili ni la bima la Anziano Insuarance Agency. Pale kuna chaguo kadhaa na mchoro wa gari. Pia kuna msimbo wa QR zilizosajiliwa katika bango hili.

Hili ni duka, duka hili limeandikwa, Mt Kenya Milk Depot. Duka hili ni la maziwa. Duka hili lina rangi ya samawati na ni nyeupe na kijani kibichi.

Hili ni noti la elfu moja pesa taslimu ya Kenya. Katika upande wa mbele, kuna picha ya raisi Jomo Kenyatta na upande wa nyuma kuna mchoro ya wanyama pori.

Hii ni simu ya mkono, kwenye simu hii kunaonekana kufunguliwa app ya mpesa kwenye app hiyo kuna chaguo la menu ambamo kumeandikwa, send money, withdraw cash, loans and savings .

Haya ni magari matatu. Magari haya yanaonekana kuwaegesha kwa ustarabu. Magari haya inarangi tofauti. Mawili yakiwa ya rangi ya nyeusi na moja ikiwa na rangi ya nyeupe. Pia hali ya anga inaonekana kuwa tulivu.

Hii ni jokofu. Jokofu hii inaonekana kuwa na kasha ya maziwa iliyopangwa vizuri. Pia kuna muhudumu aliyevalia kabuti lililoandikwa Daima. Kwa mbali kuna waliopanga foleni nyuma yake.

Hili ni Lori la kusafirisha magari, lori hili linaonekana kuwa limebeba magari upande wa juu. Magari hayo yana rangi tofauti, pia kuna mwendeshaji anayeonekana akifanyia gari hilo ukaguzi.

Hawa ni wachuuzi wananonekana kuwa wameekelea wanachokiuza sakafuni. Pale, kunaonekana kuwa na matunda, nyanya, na pia mboga. Kwa mbali, kuna mama alivalia buibui anaonekana kuwa amechuchuma.

Hapa ni mtaani, pale panaonekana kuna duka la m-pesa ambalo kuna mchuuzi anayeuza ndizi ,pia pale kunaonekana kuna mtu anayepita. Hali ya barabara inayoonekana pale inaonekana kuwa mbovu.

Hapa kuna banda. Kibanda hiki, kinaoekana kuwa ni cha viatu. Viatu vilivyo pale ni vya aina pati-pati. Viatu hivi vina rangi moja, lakini muundo tufauti tofauti.

Hiki ni chumba cha maonyesho cha magari, pale kunaonekana kuwa na magari mengi, kuna magari yenye rangi ya blue na kuna ya rangi ya nyekundu na pia kuna yenye rangi ya white

Hili ni lori la kubeba magari madogo, lori hili linaonekana kuwa limebeba magari matano. Magari haya ni ya rangi ya nyeusi na muundo tofauti tofauti. Lori hili ni la rangi la samawati.

Hili ni bango. Bango hili ni la Imana Health Insurance. Pale kwenye bango ile kuna watu watatu wanaonekana wakiwa wametabasamu. Pia pale kuna maandishi ya kimombo yanayosoma; We Guide You Step by Step .

Humu ni kwenye soko, humu mna vitu mingi za kuchuuzwa kama vile maembe, machungwa, ndizi, nyanya, karoti, na vitunguu. Kwa mbali kunaonekana kuwa na mnunuzi anayekagua vitu kabla ya kuvinunua.

Haya ni manoti ya pesa. Noti la kwanza ni la shilingi elfu moja pesa taslimu ya Kenya, noti la pili ni la shilingi hamsini pesa taslimu ya Kenya. Noti la elfu moja linaonekana kuwa limeshikiliwa mkononi ila noti la shillingi hamsini inaonekana kwenye meza.

Hili ni duka, duka hili lina vitu vingi, duka hili lina kreti la soda pale nje pia na maji yaliyo kwenye chupa la plastiki, duka hili inaonekana kuwa lina milango ya chuma.

Hapa ni kando ya barabara. Humu mna duka la Mpesa na pia pale kunaonekana kuwa na viti viliyowekwa nje. Pia hali ya usafi pale inaonekana kuwa duni.

Hapa ni kwenye maengesho. Humu mna magari matano. Magari haya pia yana rangi tofautitofauti. Pale kwa umbali kunaonekana kuwa na watu waliojikusayika pamoja.

Haya ni mabunda ya noti. Mabunda haya yanaonekana kuwa mapya. Kwenye mabunda haya kuna picha ya hayati mzee Jomo Kenyatta. Pia mabunda haya yanaonekana kuwa yameandikwaya shilingi mia moja.

Humu ni kwenye maeegesho ya magari, pale kuna magari yaliyo na muundo na rangi tofauti tofauti, kuna magari matatu yaliyo na rangi ya nyeusi na mawili ya rangi nyeupe pia kuna nyasi iliyomea pale.

Hawa ni samaki, samaki hawa ni wengi. Samaki hawa wanaonekana kuwa wamechomwa kwa mafuta Ili kupikwa. Pale kuna mama aliye onekana ameketi, anayeonekana kuwa yeye ndiye mchuuzi wa samaki.

Haya ni mabunda ya noti. Mabunda haya yanaonekana kuwekwa kwenye mashini ya kuhesabu pesa. Pia kuna mikono inayoonekana kinapolainisha mabunda haya kwenye mashini hili.

Hili ni noti. Noti hili ni la shilingi mia tano. Kwenye upande moja kunaonekana kuna, picha ya raisi Mzee Jomo Kenyatta na kutokea upande mwingine, kuna jengo la bunge la Kenya.

Hili ni bango, bango hili nila bima rahisi pale kuna wahudumu wawili wa bodaboda kwenye bango kumeandikwa safeguard your boda with an affordable third party cover for 6 months at only kenya sh 2500 .

Hapa ni kwenye maegesho wa magari. Pale, kuna magari matatu, magari haya matatu yana rango tofauti. Kuna ile yenye ina rangi ya nyeupe, nyekundu na nyeusi. Kwa mbali, kunaonekana kuwa na mwanga mwingi.

Hili ni gari aina ya matatu gari hili lina magurudumu meusi, gari hili linaonekana kuwa na nambari ya usajiri KCN709X pia linaonekana kuwa na madirisha meusi.

Sokoni humu mna viatu vya rangi ya aina tofauti tofauti na pia vinaonekana kupangwa kwa mpangilio pia kuna viatu vingine vinavyo onekana kuanikwa pale kupitia nyuzi zilizoko pale. Pia kwa mbali kuna mtu anayeonekana akiwa ameketi pale.

Hii ni simu ya rununu. Pale mnachagula, send money, withdraw cash, buy airtime Mshwari, lipa na M-pesa na my account . Simu hii inaonekana imeshikiliwa mkononi.

Hili ni bango la Imana insurance cover, bango hili linaonekana kuwa lina magari matatu. Magari haya yanaonekana kuwa yenye rangi ya orange nyeupe na nyekundu.